Hili ni duka la viatu, manguo na mikoba iliyopangwa kwa utaratibu. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa viatu na mikoba. Hapo katikati kuna sofa nyeusi iliyo pamoja na meza ndogo na upande wa kulia kuna shati zilizopangwa kwa kaunta ya kioo.

Hii ni duka la nguo na linaonyesha aina mbalimbali ya mashati yaliyopangwa kwenye rafu. Kuna yale yamekatwa mikono mifupi na mengine ni marefu. Kuna tangazo linaloonyesha diskaunti ya asilimia hamsini lililo juu ya manguo yaliyoning'inia.

Hili ni duka la nguo na limetengenezewa kabati kubwa nyeupe. Imegawanyishwa kwa kutumia vyuma vidogo kutengeneza rafu na chini iko na milango midogo. Nguo zinaonekana zikiwa zimening'inia kutoka kwa vyuma hivyo vidogo na zimepangwa kwa utaratibu.

Hili ni duka lenye bidhaa mbalimbali za mitindo. Kuna rafu nyeupe ambazo zimewekelewa mikoba, viatu na vito vingi. Baadhi ya bidhaa hizo zimepambwa kwa rangi tofauti. Juu yao kuna balubu ndogo ambazo zinamulika. Mandhari ya duka hii yanaonekana kuwa safi na yenye mpangilio mzuri.

Hii ni duka ya manguo na nje kuna mcheshi aliyevalia nguo za kuigiza akielekeza watu ndani ya duka. Hapo ndani kuna mlinzi anayeelekeza watu zaidi kuingia ndani ya duka na kama wakona mizigo anawasaidia kuwawekea mahali inapaswa.

Hii ni safu ya wanasesere wa maonyesho wakiwa wamevaa nguo tofauti. Mavazi yaliyovaliwa yanajumuisha suruali na blauzi za rangi na mitindo mbalimbali. Mandhari haya ni ya duka ya nguo za wanawake.

Hiki ni chumba cha maonyesha cha kuuza magari. Hapa kuna watu watatu ambapo moja ni muuzaji na wawili ni wanunuzi. Muuzaji anaonekana akimpa mwanamke kifunguo cha gari huku wakitabasamu kwa furaha baada ya kuelewana na kuandikiana mukataba chini kwa makaratasi yaliyoko meza.

Huyu ni mtu aliyevalia kofia na anasafisha gari jekundu kwa kutumia maji. Linaonekana kuwa limeondolewa baadhi ya vipande vyake na eneo hili linaonekana ni kama mahali pa kazi panapofanyiwa ukarabati na uundaji wa magari. Hapo mbele kuna miti na lori ambayo imeegeshwa.

Hii ni sehemu ambayo dereva huketi anapoendesha gari. Hapa tunaona kikanyangio cha kuongeza mafuta cha breki pia vifaa vya kuonyesha spidi ya gari inaposonga, na mwisho kabisa kifaa cha usukani ambacho dereva hutumia kuelekeza gari.

Hii ni sehemu ambayo inamilikiwa na kampuni na ni ya maonyesho ya magari ya kuuza. Hapa unapata kuwa kuna wauzaji ambao wanakuta wanunuzi na kuwaelekeza ni gari zipi ambazo wanahitaji na kwa bei gani na kama zinapatikana kama ziko hapo wanananua.

Hili ni gari jeupe la aina ya Subaru Forester ambalo limeegeshwa labda katika eneo la maonyesho ya magari. Kando yake kuna ukuta ndogo iliyoshikiliwa na vyuma na juu yao kuna nyaya za stima ambazo zimepita.

Hili ni gari jeusi aina ya Subaru Impreza ambalo limeegeshwa kwenye nyasi, kando yake kuna gari lingine jeupe. Haya ni mandhari ya nje labda eneo la maegesho au uwanja.

Hapa kuna gari aina ya Toyota Hilux ambayo imeegeshwa kando. Mbele yake kuna gari lingine ndogo aina ya Mazda Demio na hapo kando pia kuna watu ambao wamesimama. Kuna mwingine mmoja ambaye anaonekana akielekelea sehemu hiyo akiwa amevalia koti ndefu nyeusi na suruali ya bluu.

Hii ni gari nyeupe na ni aina ya matatu ndogo. Gari hii imeegeshwa kando ya barabara na imefunguliwa mlango sehemu moja. Hii gari sana sana hutumika kusafirisha abiria ama pia kampuni inaweza tumia gari kama hii kusafirisha wafanyikazi wake kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hiki ni kituo cha magari cha kuwekesha mafuta. Kuna mafuta ya petroli, ya dizeli na mafuta taa. Magari huja huku saa zingine kufanyiwa huduma. Kuna magari mawili yameegeshwa kando na kuna gari lingine linalongoja kuwekeshwa mafuta.

Hii ni trela yenye ekseli mbili na ni ya kubeba magari mengi kwa wakati mmoja. Linahitaji vifaa maalum kama vile njia panda na vile vya kufunga magari. Kichwa chake ni cha rangi nyekundu na mwili wake samawati.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari aina ya Subaru. Hapa ndipo dereva huketi anapoendesha gari hili. Kuna kifaa chake cha kumsaidia kushikilia usukani anapoendesha. Kuna gia, kuna runinga ya kubadilisha stesheni anapoendesha. Na pia kuna vyombo vya kuonyesha spidi ambayo anaendeshea kwa barabara.

Hili ni gari jeusi aina ya Mazda Demio, ambalo limeegeshwa nje kwenye nyasi. Lina madirisha meusi na magurudumu yake yako na rimu ya rangi ya fedha. Mbele yake pia kuna magari ambayo yamepakiwa

Hawa ni watu wawili wanaosalimiana kwa furaha. Ishara ya kwamba, wamesikizana kibiashara. Biashara yenyewe inahusu mmoja wao, aliyekuja na familia yake, kununua gari. Hii ni kwa sababu, chumba ambacho wamo ndani, kinakaa chumba cha kuonyeshana, aina za magari, ambazo wanauza.

Hapa tunaona gari ambayo imeegeshwa kando katika kituo cha mafuta. Kituo hiki cha mafuta sana sana huuza mafuta ya petroli, mafuta ya diseli na pia mafuta ya taa. Watu wengi hukuja kituo cha mafuta kuwekesha gari zao mafuta.

Hili ni gari aina ya Mitsubishi Pajero likiwa limeegeshwa ndani eneo la maegesho. Rangi yake ni fedha na inaonekana katika hali nzuri. Liko na matairi makubwa na kinga ya mbele. Eneo hili linaonekana kuwa la ndani, labda sehemu ya jengo au gereji .

Hili ni gari jeupe la kifahari aina ya infinity QX70, ambalo liko kwenye jumba la maonyesho ya magari. Kuna taa nyingi ambazo zimemulika na muundo wake unaonyesha umaridadi .

Hili ni gari jeupe la michezo, ambalo limeegeshwa mbele ya jengo lenye milango mikubwa ya vioo. Magurudumu yake ni meusi, na madirisha yake yamewekwa rangi ya giza. Taa za mbele na nyuma, zinaonekana kama zimewaka.

Hili ni gari aina ya Toyota Passo na linaonekana likiwa limeegwshwa kando. Rangi yake ni ya kijivu na lina namba ya usajili ya Kenya. Nyuma ya gari ni mataa mekundu ya breki na nembo ya Toyota. Eneo hili linaonekana kuwa kituo cha kuekesha gari mafuta.

Hii ni soko ambapo unapata wauzaji na wajuuzi tofauti wamepatana huku. Wakuja kutandika na kuonyesha bidhaa ambazo wanauza. Bidhaa zao sana sana zinahusisha urembo na unapata kama vile mkufu wa shingoni, bangili za mkono na hata pia vipuli za masikio na mapua.

Hapa ni sokoni na ni kuta sehemuya juu ambapo tunaona wauzaji na wanunuzi katika vibanda tofauti. Bidhaa hizi zimepakiwa kwa magunia zingine zimo chini na zingine zimepakiwa kwa kreti. Aina ya bidhaa tunazo hapa ni kama viazi, nyanya, vitunguu, viazi vitamu, karoti na mboga.

Hii ni soko ambayo inauza bidhaa za urembo kama vile mikufu, bangili na vipuli. Kunazo shanga ambazo zimetumika kutengeneza mikufu hii, za rangi tofauti tofauti kuashiria utamaduni wa kiafrika.

Huu ni msururu wa viatu mbalimbali ambavyo vimepangwa kwenye meza iliyo na karatasi ya njano. Kuna aina tofauti kama vile vya ngozi, raba na ambavyo vimeundwa Kwa kitambaa. Hivi vyote vina rangi na mitindo mingi. Mandhari haya ni ya soko na yanaonyesha nguo zilizo niginia.

Hapa ni sokoni ambapo kuna vibanda tofauti na kuna watu ambao wamekuja kuchagua na kununua bidhaa tofauti kama vile viazi, mahindi, karoti, nyanya, machungwa , ndimu na ndizi ambazo zinaning'inia kutoka juu.

Hii ni duka ya matunda na inauza matunda ya aina tofauti. Kuna yale yameshikiliwa juu na mengine yamepangwa chini. Yaliyo juu ni kama ndizi, yaliyo chini ni kama vile tikiti maji, maembe, tufaha, machungwa, papai, mananasi.

Hii ni soko ambayo inauza bidhaa za mavazi na zingine zinazotumika kurembesha nyumba , kama vile michongo ambayo imechongwa kama ya wanyama na watu na imepakwa rangi ya nyeusi na ingine imepakwa rangi ya kahawia. Watu wengi wamekuja hapa sokoni kukagua mali ambayo wangetaka kununua na kupeleka nyumbani, kwa mavazi tunaona pia kuna leso za kuvaa.

Hii ni mikufu ambayo imeundwa kwa kumia shanga za rangi na mitindo tofauti, hii inaashiria utamaduni wa kiafrika kulingana na rangi ambazo zimetumiwa.

Hili ni duka la rekodi na vifaa vya sauti. Linaonekana kuwa na mkusanyiko mkubwa wa mziki na rekodi zimepangwa kwenye rafu na sakafu. Kuna picha za wasanii zilizopachikwa ukutani na gramafoni ya zamani iliyo na tarumbeta ya dhahabu kando ya picha hizo.

Haya ni matunda ambayo yametandikwa chini ili wanunuzi wanapokuja kununua watumie mikebe ambayo imewekwa hapo kando kuchukua na kuweka ndani. Hapa kuna matunda kama vile tangawizi, mananasi, pilipili, pilipili hoho na hata tango.

Hii ni soko wazi ambayo inauza bidhaa tofauti za kilimo. Iko na vibanda kadhaa na kwenye meza imepanga bidhaa kama vile: mahindi, mananasi yaliyofungwa na kamba na yamening'inia kutoka juu na pia matikitiki maji pamoja na parachichi.

Hii ni nyumba ya kifahari na ya kisasa iliyojengwa kwa mawe. Ina muundo wa ghorofa mbili na inaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kuishi. Ina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia. Nje kuna bustani iliyotunzwa vizuri na nafasi iliyotengwa kuegesha magari.

Hili ni jumba la gorofa ambalo lina majumba kadhaa, hapo juu kuna nyaya za umeme ambazo zimepita, anga inaonekana ikiwa tulivu ikiwa na mawingu machache.

Hili ni jengo lililokatika hatua ya ujenzi, likiwa na mifumo ya chuma iliyosimama na kuta ambazo hazijakamilika. Mimea iliyo na maua ya rangi ya machungwa inaonekana mbele na mandhari ya milima na anga la jioni kutoka nyuma.

Hiki ni chumba kikubwa ambacho ni tupu, na kiko na madirisha makubwa, na sakafu yake ni ya mbao iliyo na miundo tofauti, juu kuna taa nne ambazo zimeninginia, zikiwa zimeshikiliwa kwa mbao.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo lina vyumba kadhaa. Kuna kreni ya rangi ya njano mbele yake na linatumika kusafirisha vifaa vya ujenzi kutoka chini hadi sehemu ya juu.

Hii ni mandhari ya jiji la Nairobi Kenya, yanayojumuishwa na majengo marefu, nyumba za makazi na mto unaopita katikati ya mji. Angani kumejaa mawingu meupe la kijivu, kunaonekana kuwa na shughuli nyingi na kuna dalili za maendeleo za kiuchumi.

Huu ni uwanja ambao umemwagwa mchanga, umemea nyasi na miti kidogo. Kuna ukuta mbele yake wa mawe na mwengine kando wa mabati. Bomba ya ghorofa yenye ghorofa kadhaa inaonekana mbele na imepakana na nyumba zingine ndogo na za ghorofa. Anga ni ya samawati na ina mawingu machache.

Hii ni duka ambayo inauza bidhaa tofauti tofauti. Tunaweza tukaona mikoba ambayo imetengenezwa kwa urembo na kwa ustadi kabisa. Kuna pia saa ambazo zimechongwa kama farasi. Pia kuna vikombe ambavyo vina maandishi tofauti tofauti. Tunaweza tukaona pia mikufu ambayo imeundwa kwa tamaduni ya kiasili kulingana na kabila tofauti tofauti za Kenya na pia tunaweza tukaona pia bendera ndogo za Kenya kwenye rafu ya chini.

Hii ni duka kuu ambayo inauza bidhaa kadhaa. Hapa mbele tunaweza tukaona maziwa, soda na hata mafuta. Na hapo nyuma tunaona wauzaji watatu ambao wanashugulika na kuuza nyama. Nyama ya nguruwe, nyama nyeupe na nyama nyekundu. Nyama nyeupe ni kama ile ya kuku na samaki na ile nyekundu ni kama ya mbuzi na ng'ombe.

Hii ni duka kuu na inahusika kwa kuuza bidhaa vingi ambazo hutumika kwa nyumba. Duka hii hupanga bidhaa zake kwa rafu tofauti na hapa tunaona kuna rafu ya nafaka, ya maziwa, ya sukari na pia ya unga.

Hii ni sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa za nyama linaloangaziwa zaidi ni eneo la nyama ambapo kuna rafu zilizojaa nyama iliyokatwa tayari na iliyopangwa vizuri kwa ajili ya wateja. Juu ya eneo hili kuna mabango yaliyoandikwa soko la nyama.

Hili ni duka kuu na linauza bidhaa kadhaa. Zimepangwa kwenye rafu na sehemu ya kulia kunazo bidhaa kama vile supu ya kuku na mchuzi wa nyanya. Juu kwa dira Kuna taa nyingi ambazo zinamlika. Sakafu yenyewe iko na vigae vyeupe.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyojaa matunda na mboga. Kuna safu kubwa ya matikitimaji na parachichi kwenye meza zilizoandaliwa kwa ajili ya wateja. Mabango yenye matangazo ya bei yanaonekana, yakionyesha bei ya tikitimaji kwa shilingi sabini na tisa na parachichi kwa mia moja thelathini na nane kwa kilo.

Hii ni duka kuu ambayo inauza bidhaa. Hii ni sehemu ambayo wanauza vitu vya jikoni. Hapa tunaona watu wawili wanaochagua ni vitu gani wanahitaji na hapa vimepangwa kwa rafu. Kuna bidhaa kama vile sahani, vikombe, mkebe ya kupakia chakula, mitungi mido ya kuchotea maji na hata sahani ya kuekea sabuni. Kando yao kuna kitroli ambapo wameweka sahani ya sabuni.

Hili ni duka kuu ambalo linahusika na kuuza bidhaa vingi vinavyoitajika kwa nyumba. Hapa tunaona watu wanne ,wawili ambao wanahusika kwa kuvmchagua ni bidhaa zipi wanaitaji kutoka kwa hizo rafu. Na kuna mmoja ambaye anaongea na simu akingojea kuhudumiwa na mhudumu wake hapo kwa kaunta.

Hili ni duka kuu ambalo linauza bidhaa mingi tofauti. Kuna baiskeli nyingi ambazo zimepangwa kwenye safu na zinaonekana kama zile ambazo zinaendeshwa na watoto wadogo.

Hii ni duka kuu ambayo unapata bidhaa tofauti tofauti huuzwa kulingana na bidhaa ambazo mtu anahitaji kuongeza kwa nyumba yake. Duka hii sana sana huwa imegawanyishwa katika vipande na unaona ya kwamba katika sehemu hii unaweza ukaona kipande kimoja kiwekwa bidhaa za jikoni na sehemu nyingine unaweza ona pia bidhaa za bafu. Kwa mfano sehemu ya jikoni unaweza kuona sabuni na pia hii sehemu nyingine unaweza ona bidhaa kama karatasi shashi.

Hili ni duka la jumla na limejaa baisikeli nyingi, zilizopangwa kwa safu na zinaonekana kuwa za milimani. Zina rangi tofauti kama vile nyeusi, kijani, nyekundu na machungwa. Kuna rafu zingine zinazooneka kuwa na bidhaa kama vile gari dogo za watoto.

Hii ni ngazi inayotembea ndani ya duka kubwa au kituo cha biashara. Inaelekea chini na Kuna ishara inyoeleza kwamba kuna bidhaa nyingi zaidi zinazopatikana katika ghorofa ya chini na Kuna maandishi mengine yanayosema asante kwa kutuchagua.